Dawa aina ya MMR iko katika chupa ya glasi na MMR dawa hii inatumiwa kukinga magonjwa matatu, Measles, Mumps, na Rubella.

Mkasa wa moto wa msituni, moto hii inaonekana imeharibu mambo mengi sana, imehribu majani, imeharibu msitu, kuna miti ambayo yako kando ambayo yaonekana hayajaguzwa na moto hayo.

Mikono ya madaktari yanaonekana yakimshika mroro huyu, inaone ni madaktari wawili, mtoto huyu analia kwa sababu anadungwa sindano mkononi mwake.

Dawa ya kienyeji inaitwa mwarubaini herbal drink, dawa hii inatumika kama chai maana unaona inasemwa drink kumaanisha inatumika ili kuunda chai ambayo pia inatumika kama dawa.

Mikono ya mgonjwa na daktari, mikono hii inaonekana ni ya mtoto mdogo, daktari huyu amevaa glovu mkononi ili kuweza kujikinga dhidi ya ugonjwa usiweze kumsambazia pia yeye.

Muhudumu wa afya ambaye anahudumia mtoto mdogo, amevaa nguo nyeupe ikiwa na rangi nyeusi, mtoro huyu pia anshikwa na mama yake.

Dawa ya kukinga dhidi ya magonjwa matatu ambaye yameorodheshwa katika kifaa hilo ambayo ni measles, mumps, rubella . Dawa hii iko katika chupa ya glass .

Daktari ambaye amevaa bguo nyeupe amevaa pia glovu mkononi na ako na sindano, ako na mgonjwa hapa ambaye ni mtoto na namdunga, mama ya mtoto amemshika mtoto akiwa ametabasamu.

Uharibifu ambao umetokana na mafuriko, unaonekana kwa matope iliyotapakaa kila mahali na miti iliyongo'lewa hadi mizizi. Kando kuna watu ambao wanaoangalia jinsi uharibifu huu umefanyika.

Chanjo hili ni ya magonjwa matatu ambayo yameorodheshwa katika chupa hilo ; Measles , Mumps, Rubella . Chanjo hili ni la MMR Vaccine .